Mashine ya "ATM" imejengewa katika chumba maalumu imetengenezewa sehemu ya kuingiza kadi na kutoa hela, hutumiwa na aina mbalimbali za benki kwa ajili ya kuwarahisishia wateja wao kutoa fedha popote zilipowekwa.

Mashine kwa ajili ya kutolea fedha, imetengenezwa ndani ya chumba. Hutumiwa na mabenki ya aina tofautitofauti, kwa ajili ya kuwahudumia wateja wao kutoa fedha mahali popote zilipowekwa.

Mteja mwanaume amesimama mbele ya mashine ya ''ATM'' na ameingiza kadi yake ili kutoa fedha, hutumiwa na aina mbalimbali za benki kwa ajili ya kuwarahisishia wateja wao kutoa fedha popote zilipowekwa.

Tangazo linaloonesha aina za huduma zinazotolewa na mojawapo ya benki. Benki ni mahali ambapo watu wanapata huduma mbalimbali za kifedha kama, kuweka na kutoa, kutuma pamoja na kupata mikopo.

Wateja wamesimama ndani ya benki wakipata huduma, wafanyakazi wako ndani katika vitengo malimbali wakihudumia. Benki ni mahali ambapo watu wanapata huduma mbalimbali za kifedha kama kuweka na kutoa, kutuma pamoja na kupata mikopo.

Mfanyakazi wa benki ya Absa anatoa maelekezo kwa wateja, benki ni eneo ambalo hutumika kutoa huduma mbalimbali za kifedha kama vile kuweka, kutoa pamoja na mikopo ya aina mbalimbali.

Mwanamke amesimama kwenye mashine ya kutolea hela. Hutumiwa na benki kwaajili ya kuwarahisishia wateja wao kuchukua pesa kirahisi. Inayo sehemu za kubonyeza na unafuata maelekezo mpaka fedha itakapo toka.

Pombe za aina mbalimbali zinauzwa kwenye baa, muuzaji mwanaume amekaa ndani yake na amemuuzia mteja wake aliyesimama kwa nje, akiwa ameshikilia bilauli na kilevi. Zimewekwa kwenye vifungashio vya chupa na kupangiliwa vizuri kwenye makabati ya wazi.

Pombe zinauuzwa katika baa zimewekwa kwenye vifungashio vya chupa na kufunikwa, baadhi zipo ndani ya jokofu na nyingine kwenye kabati la wazi. Mteja amenunua kinywaji kwenye bilauli na amekaa mezani akiendelea kutumia kidogo kidogo.

Gari limewekwa kwenye yadi kwa ajili ya kuuzwa. Limefunguliwa milango na kuachwa wazi. Wafanyabiashara wa magari huyauza mapya au yaliyotumika kwa rejareja.

Mashine za kuuzia maziwa zimefungwa dukani, wahusika wamesimama kwa nje na mmoja anaonyesha tangazo. Maduka ya bidhaa za maziwa ni eneo ambalo yanauzwa kwa jumla ama rejareja pamoja na bidhaa zote zinazotokana nayo.

Maziwa yanauzwa dukani kwa kutumia mashine, yametengenezewa sehemu maalumu kwa ajili ya kuhifadhia, kupimia na kuwekea hela. Wafanyabiashara wa bidhaa za maziwa hupenda kuitumia kwani hurahisisha kazi na kuyaacha mazingira yakiwa safi.

Bidhaa za maziwa zinauzwa dukani, wateja wamesimama dirishani wanasubiri kuhudumiwa. Maduka ya bidhaa za maziwa ni eneo ambalo yanauzwa kwa jumla ama rejareja pamoja na vitu vyote vinavyotokana nayo.

Maziwa yanauzwa dukani kwa kutumia mashine, imetengenezewa sehemu ya kuhifadhia, kupimia na kuwekea hela. Maduka ya bidhaa za maziwa, ni eneo ambalo yanauzwa jumla au rejareja, pamoja na bidhaa zote zinazotokana nayo.

Mashine inayotumika kwa ajili ya kuuzia maziwa imewekwa ndani ya chumba. Imetengenezewa sehemu maalumu kwa ajili ya kuhifadhia, kupimia na kuwekea hela. Wafanyabiashara wa maduka za bidhaa za maziwa hupenda kuitumia.

Maziwa yanauzwa dukani kwa kutumia mashine, mteja anaingia ili kununua. Maduka ya bidhaa za maziwa, ni eneo ambalo yanauzwa jumla au rejareja, pamoja na bidhaa zote zinazotokana nayo.

Maziwa yanauzwa kwakutumia mashine, muuzaji amesimama mbele yake, anapima ilikumuhudumia mteja, maduka ya bidhaa za maziwa ni eneo ambalo yanauzwa jumla, au rejareja pamoja na bidhaa zote zinazotokana nayo.

Muuzaji amesimama ndani ya duka anamuuzia mteja aliyesimama nje, maduka ya bidhaa za maziwa ni eneo ambalo yanauzwa kwa jumla au rejareja. Pamoja na bidhaa zote zinazotokana nayo.

Mashine inayotumika kuuzia maziwa imewekwa ndani ya chumba. Imetengenezewa sehemu maalumu kwaajili ya kuhifadhia, kupimia na kuwekea hela. Wafanyabiashara wa maduka ya bidhaa ya maziwa hupendwa kuitumia, kwani hurahisisha kazi na kuyaacha mazingira safi.

Mfanyabiashara amefunga mitungi yenye maziwa kwenye pikipiki, na ameleta dukani kwaajili ya kuuzwa. Maduka ya bidhaa za maziwa ni eneo ambalo yanauzwa jumla au rejereja, pamoja na bidhaa zote zinazotokana nayo.

Muuzajii anaweka maziwa kwenye bilauri na amezipangilia kwenye meza. Anatumia mashine kwa ajili ya kuwapimia wateja na kuyahifadhi pia. Pamebandikwa matangazo yanayoonyesha aina za bidhaa zinazopatikana.

Muuzaji anauza mashine ya atm ya maziwa pamoja na bidhaa zingine, inayo sehemu ya kupimia, kuhifadhia, pamoja na kuweka pesa, inawarahisishia wauzaji wa bidhaa za maziwa katika kuwahudumia wateja wake.

Mashine ya kuuzia maziwa, pamoja na vitu vingine vinauzwa ndani ya duka la bidhaa za maziwa. Imetengenezewa sehemu maalumu ya kuipimia, kuhifadhia, pamoja na kuwekea hela.

Wateja wamesimama nje ya duka wananunua maziwa, muhudumu yupo ndani anawahudumia hatumii mashine bali anatumia vipimo vingine kwa ajili ya kuwapimia. Nje kumeandikwa jina pamoja na bidhaa zinazopatikana.

Muuzaji anamwekea mteja wake maziwa kwenye jagi, hatumii mashine kwa ajili ya kupimia bali vipimo vingine, dirisha limetengenezwa kwa nondo muuzaji anakaa ndani na kuwahudumia wateja wake wakiwa nje ya dirisha .

Muuzaji yupo ndani ya duka anamuuzia mteja maziwa, aliyesimama nje ya duka. Maduka ya bidhaa za maziwa ni eneo ambalo yanauzwa jumla au rejareja pamoja na bidhaa zote zinazotokana nayo.

Muuzaji amesimama mbele ya duka la maziwa akiwa amevaa koti pamoja na kofia nyeupe. Kwenye mageti pameandikwa aina ya bidhaa zinazopatikana mahali hapo. Anatumia mashine kwa ajili ya kuwapimia na kuhifadhia bidhaa hiyo.

Mashine ya kupimia maziwa imewekwa nje ya duka, imetengenezewa sehemu maalumu kwa ajili ya kupimia, kuhifadhia, pamoja na kuweka hela. Wafanyabiashara wa maduka ya bidhaa za maziwa hupenda kuitumia, kwani huyaacha mazingira yakiwa nadhifu, na kurahisisha kazi.

Vitu vya aina mbalimbali vinauzwa katika duka la bidhaa za maziwa, bango kubwa limewekwa na limeandikwa jina na picha ya bidhaa zinazopatikana lipo wazi na limepangiliwa vizuri .

Wateja wamesimama kwenye mstari dukani kwa ajili ya kununua maziwa, mhudumu mmoja yupo ndani na mwingine nje dirishani, kwa ajili ya kuwapimia na kuwawekea kwenye vyombo vyao. Maduka ya bidhaa za maziwa ni eneo ambalo yanauzwa jumla ama rejareja, pamoja na bidhaa zote zinazotokana nayo.

Maziwa yanauzwa kwa kutumia mashine, inayosehemu ya kupimia, kuhifadhia pamoja na kuweka hela. Imebandikwa picha ya ng'ombe pamoja na maandishi ya bidhaa inayouzwa. Wauzaji wa bidhaa za maziwa hupenda kuitumia kwenye maduka yao sababu inarahisisha kazi na kuyaacha mazingira katika hali ya usafi.

Maziwa yanauzwa kwa kutumia mashine, imetengenezewa sehemu maalumu kwa ajili ya kupimia, kuhifadhia pamoja na kuweka hela, wafanyabiashara wa maduka ya bidhaa za maziwa hupenda kuitumia kwasababu inarahisisha kazi na kuacha mazingira yakiwa nadhifu.

Mashine ya kupimia maziwa inauzwa dukani. Imetengenezwa sehemu maalumu kwa ajili ya kupimia, kuhifadhia pamoja na kuweka hela. Wafanyabiashara wa bidhaa za maziwa hupenda kuitumia kwani hurahisisha kazi na kuyaacha mazingira yakiwa nadhifu.

Mashine kwa ajili ya kupimia maziwa imewekwa ndani ya chumba. Imetengenezewa sehemu maalumu kwa ajili ya kutunzia, kupimia, pamoja na kuwekea hela. Wafanyabiashara wa maduka ya bidhaa za maziwa hupenda kuitumia kwa sababu hurahisisha kazi, na kuyaacha mazingira yakiwa nadhifu.

Mashine ya kupimia maziwa imewekwa ndani ya chumba. Kwa chini imetengenezewa matairi madogomadogo kwa ajili ya kuisaidia kuitembeza. Imetengenezewa maeneo kwa ajili ya kupimia, kuhifadhia na kuwekea hela. Inatumika na wafanyabiashara wenye maduka ya bidhaa za maziwa.

Muuzaji mwanamke anamiminia maziwa kwenye jagi aliloliweka mizani, ukutani kumebandikwa picha ya ng'ombe na maelekezo kuhusu huduma zinazotolewa katika duka la bidhaa za maziwa zinapatikana na bidhaa za wanyama wengine kama vile mayai.

Maziwa halisi ya ng'ombe yapo kwenye ndoo na yamewekwa mezani tayari kwa kumpimia mteja, duka la bidhaa za maziwa pamebandikwa picha ya ng'ombe na maelezo mengine, yanayoonyesha aina ya bidhaa inayopatikana.

Maziwa yanauzwa dukani yanahifadhiwa kwenye jokofu, muuzaji yuko ndani na mteja amesimama dirishani, kwenye ukuta kwa nje pameandikwa bidhaa zinazopatikana, hatumii mashine ya kutumia bali vipimo mbalimbali.

Mteja anajipimia maziwa kwa kutumia mashine iliyotengenezewa sehemu maalumu za kupimia, kuhifadhia, pamoja na kuwekea hela. Wafanyabiashara wa maduka ya bidhaa za maziwa hupenda kuitumia kwani hurahisisha kazi, pamoja na kuyaacha mazingira yakiwa masafi.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa katika duka la bidhaa za maziwa, zimewekwa katika vifungashio tofautitofauti na kupangiliwa vizuri kwenye makabati ya wazi. Mteja amesimama anaangalia ili kuchagua na kununua.

Mashine ya kuuza maziwa pamoja na nafaka zinauzwa dukani. Imetengenezewa sehemu ya kupimia, kuhifadhia pamoja na kuweka hela. Wafanyabiashara wa maduka ya bidhaa za maziwa, hupenda kuitumia kwani hurahisisha kazi na kuyaacha mazingira yakiwa safi.

Maziwa halisi yanauzwa dukani muuzaji yupo ndani na mteja amesimama dirishani kwa ajili ya kuhudumiwa maduka ya bidhaa za maziwa ni eneo ambalo yanauzwa jumla au rejareja pamoja na bidhaa zote zinazotukana nayo.

Muuzaji wa maziwa amevaa koti jeupe na amesimama kwenye dirisha la duka la bidhaa za maziwa akitazama ndani . Mteja amesimama kwa mbele, na mageti yameandikwa aina a bidhaa zinayopatikana

Mashine inayotumika kwa ajili ya kupimia maziwa imewekwa dukani, imetengenezewa sehemu maalum ya kupimia, kuhifadhia na kuwekea hela. Wafanyabiashara wa maduka ya bidhaa za maziwa hupenda kuitumia kwa sababu inarahisisha kazi na kuyaacha mazingira yakiwa safi.

Mashine za kupimia maziwa zinauzwa dukani. Zinayo sehemu ya kuhifadhia, kupimia, pamoja na kuweka hela. Wafanyabiashara wa bidhaa za maziwa huzitumia kwani huwarahisishia kazi na kuya acha mazingira yakiwa safi.

Wafanyabiashara wa samani wanauza makochi aina ya sofa, viti, meza pamoja na vitanda katika duka kubwa. Zimefungwa taa zinazotoa mwanga wa kutosha kwa ajili ya wateja kuweza kuona vizuri, zinaweza kutumika kwenye maofisi mbalimbali na majumbani pia.

Viti meza pamoja na makochi aina ya sofa, yanauzwa katika duka kubwa. Eneo limewekewa taa zinazotoa mwanga wa kutosha, ili kuwasaidia wateja kuziona vizuri. Wafanyabiashara wa samani, wanaweza kuziuza kwa jumla na rejareja pia.

Vitanda na stuli vimetengenezwa na vimewekwa sehemu ya wazi kwa ajili ya kuuzwa, wafanyabiashara wa bidhaa za samani huwatumia mafundi kuwatengenezea na kuziuza jumla au rejareja.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa muundo tofauti tofauti, vinauzwa na wafanyabiashara wa samani. Vinaweza kuuzwa kwa bei ya jumla ama rejareaja kulingana na matakwa ya mteja.

Mfanyabiashara wa samani anauza vitanda pamoja na meza. Ni za kisasa, na zinavutia na zimetengenezwa vizuri, anaweza kuuza jumla na rejareja.

Makochi, viti, meza pamoja na makabati madogo yanauzwa dukani, yamepangiliwa vizuri na kuna mwanga wa kutosha kwa ajili ya kuweza kumsaidia mteja kuweza kuona, wafanyabiashara wa samani huuza jumla na rejareja.

Makochi aina ya sofa yanauzwa katika eneo la biashara lililotengenezwa kwa kuzungshiwa mabati na kufunikwa kwa juu, huku mwanga wa kutosha kwa ajili ya kuwasaidia wateja kuweza kuona vizuri. Wafanyabiashara wa samani huziuza kwa jumla na rejareja.

Samani za meza, viti, pamoja na makochi aina ya masofa zinauzwa katika duka kubwa, zimetengenezwa kwa uimara mzuri na zinavutia wateja, wafanyabiashara wa samani huziuza baadhi kwenye maofisi na nyingine kwa matumizi ya majumbani.

Stuli meza pamoja na vitanda vimetengenezwa kwa mbao na vimepangiliwa kwenye eneo la wazi kwa ajili ya kuuzwa. Wafanyabiashara wa samani huwauzia wajasiriamali kwa jumla, na watu wengine pia kwa bei za rejareja.

Mafundi wanaranda mbao kwaajili ya kutengenezea samani za aina mbalimbali, eneo ni la wazi na jua ni kali linawachoma, wafanyabiashara wa samani huwatumia kuwatengenezea bidhaa mbalimbali, na kuzichukua kwaajili ya kwenda kuziuza kwenye maduka yao.

Makochi aina ya sofa, meza kubwa na ndogo, stuli, vitanda pamoja na makabati vinauzwa dukani. Baadhi hutumika maofisini na nyingine majumbani. Wafanyabiashara wa samani huziuza jumla pamoja na rejareja.

Makochi, meza, viti pamoja na vitanda vinauzwa dukani. Eneo lina mwanga wa kutosha na vimepangiliwa vizuri. Wafanyabiashara wa samani huuza jumla na rejareja.

Makochi aina ya sofa yanauzwa na wafanyabiashara wa thamani, yametengenezwa na kushonewa vitambaa kwa juu na kuwekewa mito, wanaweza kuyauza kwa jumla, kwa wajasiriamali wadogowadogo na kwa rejareja pia.

Makochi aina ya sofa, stuli, meza pamoja na vitanda, vinauzwa dukani. Eneo ni kubwa na kuna mwanga wa kutosha, kwa ajili ya kuweza kuwasaidia wateja kuweza kuona vizuri. Wafanyabiashara wa samani, huweza kuuza bidhaa zao kwa jumla kwa wateja wadogowadogo pamoja na rejareja.

Makochi aina ya sofa, meza, pamoja na makabati madogo yanauzwa dukani. Wafanyabiashara wa samani, huuza bidhaa kwa jumla kwa wafanyabiashara wadogowadogo pamoja na rejareja kwa watu mbalimbali.

Wafanyabiashara wa samani wanauza makochi, stuli za sofa, meza, pamoja na viti dukani. Eneo lina mwanga wa kutosha, kwa ajili ya kumsaidia mteja kuweza kuona vizuri bidhaa. Wanaweza kuuza jumla na rejareja pia.

Makochi aina ya sofa, viti pamoja na kabati vimepangiliwa dukani kwa ajili ya kuuzwa, zinatumiwa maofisini na majumbani pia wafanyabiashara wa samani wanaweza kuziuza jumla kwa wajasiriamali au rejareja .

Mafundi wametengeneza kitanda na wamekiacha sehemu ya wazi ili kiweze kukauka. Wafanyabiashara wa samani huwatumia kwaajili ya kuwatengenezea aina mbalimbali za samani na waweze kuuza.

Mafundi wapo katika eneo la kazi wanatumia mashine pamoja na vifaa vingine kwa ajili ya kutengeneza samani, wanafunzi wawili wamesimama na wanaangalia kwa kujifunza namna ya kutengeneza, wafanyabiashara wa samani huwatumia kwa ajili ya kuwatengenezea na kwenda kuziuza.

Mfanyabiashara wa samani anauza makochi aina ya sofa pamoja na stuli zake anawasiliana na mteja kwa njia ya simu akiwa amesimama kwenye mlango wa duka. Sofa zimetengenezwa na kushonewa vitambaa kwa juu kisha kuwekewa mito.

Wateja wamekaa ndani ya hoteli, wanapata huduma mbalimbali. Taa zimewashwa na zinatoa mwanga wa kutosha. Hoteli ni eneo lilojengwa kwa ajili ya kutoa huduma za chakula, ,malazi, na huduma nyengine kwa wasafiri, wageni na watalii kwa malipo.

Mhudumu mwanamke amesimama mbele kwenye eneo la mapokezi hotelini. Makochi yamepangiliwa kwa ajili ya kukalia wateja. Hoteli ni eneo lililojengwa kwa ajili ya kutoa huduma za chakula, malazi na huduma nyingine; kwa wasafiri ,wageni, watalii; kwa malipo.

Wahudumu wawili wamekaa mbele kwenye eneo la mapokezi ya hoteli, mteja amesimama wanamhudumia. Hoteli ni eneo lililojengwa kwa ajili ya kutoa huduma za chakula, malazi na huduma nyingine kwa wasafiri, wageni pamoja na watalii kwa malipo .

Bidhaa mbalimbali zinauzwa dukani zimepangiliwa vizuri kwenye meza kubwa na nyingine zimewekwa kwenye vyombo mbalimbali. Duka la ndani huwa ni dogo linalojitegemea kibiashara na linakuwa katikati ya eneo fulani na kuuza vitu kulingana na mahitaji ya jamii husika.

Aina mbalimbali za nafaka pamoja na bidhaa nyingine zinauzwa sokoni, zimewekwa kwenye mifuko aina ya viroba na kuachwa wazi ili wateja waweze kuona na kununua. Soko ni sehemu iliyotengwa maalumu kwa ajili ya kununua na kuuza, inaweza kuwa jumla au rejareja.

Aina mbalimbali za bidhaa, zinauzwa sokoni wauzaji wamesimama wanamuhudumia mteja. Soko ni sehemu iliojengwa maalumu kwa ajili ya kununua na kuuza, inaweza kuwa jumla ama rejareja.

Mfanyabiashara mwanaume yupo sokoni, anauza mananasi, mapasheni, machungwa, matikiti maji, ndizi mbivu, nyanya, karoti, giligilani pamoja na vitunguu maji. Yupo mfanyabiashara mwingine pia pembeni yake,

Muuzaji mwanamke amesimama sokoni katika eneo lake la biashara anauza vitu mbalimbali vya kitamaduni. Soko ni eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya kuuza na kununua, inaweza ikawa jumla ama rejareja.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa kwenye duka lililopo ndani ya soko. Zinauzwa nguo za kike na za kiume, pamoja na viatu. Upo mwanga wa kutosha, wa kuweza kumsaidia mteja kuziona bidhaa. Muuzaji amesimama ndani anasubiria wateja.

Wafanya biashara wanauza bidhaa mbalimbali katika soko lililoko pembezoni mwa barabara. Wateja wamesimama, wanalipia bidhaa waliyoichagua. Sokoni ni sehemu iliyojengwa maalumu kwa ajili ya kununua na kuuza, na inawezakuwa jumla, ama rejareja.

Wafanyabiashara wanauza bidhaa mbalimbali sokoni yapo maparachichi, vitunguu, ndizi, nyanya, karoti, kabichi, mbogamboga pamoja na maembe, eneo limefunikwa kwa juu na sehemu nyingine haijafunikwa.

Mfanyabiashara mwanamke anauza: nyanya, vitunguu maji, matango, pilipili hoho, njegere pamoja na giligilani. Amezungukwa na wafanyabishara wengine pia. Soko ni sehemu iliyotengwa maalumu kwa ajili ya kununua na kuuza, na inaweza kuwa jumla au reja reja.

Mfanyabiashara amekaa sokoni anauza: vitunguu maji, matunda, karoti pamoja na mifuko. Wapo wafanyabiashara wengine pia kwa pembeni. Sokoni ni sehemu iliyojengwa maalumu kwa ajili ya kununua na kuuza, na inaweza kuwa jumla ama rejareja.

Mfanyabiashara mwanamke, anauza nyanya, pilipili, vitunguu swaumu, mahindi, tangawizi, njegere, maharage, viazi pamoja na malimao sokoni. Wapo wafanyabiashara wengine pia waliomzunguka.

Duka mojawapo lililoko ndani ya soko, linauza bidhaa mbalimbali. Wateja wapo ndani, wanachagua na wengine wanalipia. Soko ni sehemu iliyotengwa maalumu kwa ajili ya kununua na kuuza bidhaa mbalimbali, inaweza kuwa jumla ama rejareja.

Mfanyabiashara mwanamke yupo sokoni anauza ndizi mbivu, maembe, tikiti maji pamoja na mananasi. Wapo wafanyabiashara wengine pia na wamepanga bidhaa zao mezani. Soko ni sehemu iliyotengwa maalumu kwa ajili ya kununua na kuuza na inaweza kuwa jumla au reja reja.

muuzaji mwanamke anauza bidhaa mbalimbali sokoni, anauza nyanya ,matango ,pilipili hoho ,vitunguu swaumu vitunguu maji mbogamboga ,njegere tangawizi ,malimao ,ndimu ipamoja na ndizi mbivu .

Mfanyakazi mwanamke katika asasi ya kutoa mikopo, yuko ofisini na anafanya kazi kwenye kompyuta. Taasisi ya huduma ndogondogo za kifedha hutoa huduma kwa asasi ndogondogo na kwa watu wenye kipato cha chini.

Ofisi ya makao makuu ya ASAS inayotoa mikopo kwa watu mbalimbali, wameandika picha na matangazo kuonyesha kazi wanazozifanya. Taasisi ya huduma ndogondogo za kifedha hutoa huduma kwa ASAS ndogondogo, na kwa watu wenye kipato cha chini.

Mteja wa benki amepokea ujumbe kwenye simu, unaoonyesha kuwa ametoa kiasi cha fedha, kwenye akaunti yake. Huduma za kifedha kwa simu, inamruhusu mtumiaji: kuhifadhi, kutuma na kupokea pesa. Hahitaji kuwa na akaunti benki.

Mashine ya ATM inayotumika na aina mbalimbali za benki imejengewa, inawasaidia wateja wao kutoa fedha popote zilipowekwa. Huduma za kifedha kwa simu inamruhusu mtumiaji: kuhifadhi, kutuma, kupokea pesa kwa kutumia simu; haitaji kuwa na akaunti benki .

Nyumba kubwa ya ghorofa moja imejengwa na kuzungushiwa fensi, madirisha yametengenezwa kwa nondo na kuwekea vioo. Ni mali isiohamishika inaweza kutumika kibiashara kwa kupangishia watu kuishi ama ofisi.

Nyumba kubwa imejengwa na kuzunguushiwa uzio wa ukuta na kuwekewa geti, ni mali isiyohamishika inaweza kutumika kibiashara kwa ajili ya kuwapangishia watu kuishi pia kama ofisi.

Nguo za kiume zinauzwa dukani, baadhi zimevalishwa midoli, nyingine zimewekwa kwenye henga na kuning'inizwa kwenye chuma maalumu zilizotengenezwa. Duka kubwa ni jengo kubwa lililojengwa, na kwa ndani vipo viduka vinavyouza vitu tofauti tofauti. Zipo sehemu za burudani na migahawa.

Nguo zinauzwa dukani. Baadhi zimewekwa kwenye henga na kuning'inizwa kwenye chuma maalumu zilizotengenezwa. Nyingine zimepanga mezani. Duka kubwa ni jengo kubwa lililojengwa na kwa ndani vipo viduka vinavyouza vitu tofautitofauti. Zipo sehemu za burudani na migahawa.

Nguo za watoto zinauzwa dukani. Zimewekwa kwenye henga na kutundikwa kwenye chuma maalumu zilizotengenezwa; zipo taa zinazotoa mwanga kwa ajili ya kuwasaidia wateja kuweza kuona. Duka kubwa ni jengo kubwa lililojengwa na kwa ndani vipo viduka vinavyouza vitu tofautitofauti, zipo sehemu za burudani na migahawa.

Nguo za kiume zinauzwa katika duka kubwa. Baadhi ya tisheti pamoja na suruali zimepangiliwa mezani. Viatu vimepangiliwa mezani na vingine vimepangiliwa kwenye makabati ya wazi. Makoti yamewekwa kwenye henga na kuning'inizwa kwenye chuma zilizotengenezwa kwenye makabati ya wazi. Taa zinatoa mwanga wa kutosha kwa ajili ya kumsaidia mteja kuweza kuona vizuri.

Mabegi ya wanafunzi pamoja na mengine ya kusafiria, na makoti yametundikwa katika chuma maalumu zilizotengenezwa dukani na yanauzwa. Duka kubwa ni jengo kubwa lililojengwa na kwa ndani vipo viduka vinavyouza vitu tofautitofauti, na zipo sehemu za burudani pamoja na migahawa .

Nguo za kiume zinauzwa katika duka kubwa, baadhi zimewekwa kwenye midoli. Mashati pamoja na pensi zimetundikwa kwenye henga. Suruali zimekunjwa vizuri na kuwekwa kwenye makabati ya wazi. Mezani pamepangiliwa tisheti pamoja na suruali. Taa zinatoa mwanga wa kutosha kwa ajili ya kumsaidia mteja kuweza kuona vizuri.

Nguo za watoto wa kike, pamoja na viatu zimewekwa kwenye henga na kutundikwa kwenye chumba zilizotengenezwa dukani kwa ajili ya kuuzwa. Duka kubwa ni jengo kubwa lililojengwa, na kwa ndani vipo viduka vinavyouza vitu tofautitofauti, zipo sehemu za burudani, na migahawa.

Nguo za kike zinauzwa dukani, baadhi zimevalishwa midoli, nyingine zimewekwa kwenye henga na kutundikwa kwenye chuma maalumu. Duka kubwa ni jengo kubwa lililojengwa, na kwa ndani vipo viduka vinavyouza vitu tofauti tofauti, na zipo sehemu za burudani na migahawa.

Mashati yamewekwa kwenye heng'a na kuning'inizwa kwenye chuma kwa ajili ya kuuzwa dukani. Eneo lina mwanga wa kutosha kwa ajili ya kumsaidia mteja kuona. Duka kubwa ni jengo kubwa lililojengwa, na kwa ndani lipo viduka vinavyouza vitu tofautitofauti, na zipo sehemu za burudani na migahawa.

Aina tofauti za bidhaa, zinauzwa ndani ya soko kuu zimepangiliwa na kuhifadhiwa katika vifungashio mbalimbali, soko kuu la duka kubwa la kujihudumia linalouza aina tofautitofauti za vyakula pamoja na vifaa vya kutumia nyumbani.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya soko kuu. Mteja mwanamke amechagua na ameweka ndani ya kibebeo. Soko kuu ni duka kubwa la kujihudumia linalouza aina tofautitofauti za vyakula, vinywaji pamoja na vifaa vya kutumia majumbani.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya soko kuu, zimepangiliwa vizuri kwenye makabati ya wazi. Mteja ameshikilia mkononi moja ya bidhaa. Soko kuu ni duka kubwa la kujihudumia, linalouza aina tofauti tofauti za vyakula, vinywaji, pamoja na vifaa vya kutumia majumbani.

Mteja mwanamke anachagua bidhaa ndani ya soko kuu, na kuiweka kwenye tenga linalotumika kubebea. Soko kuu ni duka kubwa la kujihudumia, linalouza aina tofautitofauti za vyakula, vinywaji pamoja na vifaa vya kutumia majumbani.

Mteja mwanamke amesimama ndani ya duka akichagua bidhaa, zimepangiliwa vizuri katika makabati ya wazi. Soko kuu ni duka kubwa la kujihudumia linalouza aina mbalimbali za vyakula, vinywaji pamoja na vifaa vya kutumia majumbani.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa katika duka kubwa, ni sabuni za unga, za miche kwa ajili ya kufulia na sabuni za kuogea zimewekwa kwenye vifungashio vya nyloni na kupangwa vizuri katika makabati ya wazi.

Muuzaji anaweka bidhaa ya mteja kwenye mashine ili kuweza kupata bei. Soko kuu ni duka kubwa la kujihudumia linalouza aina tofauti tofauti za vyakula , vinywaji pamoja na vifaa vya kutumia majumbani.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa katika soko kuu. Wauzaji wamesimama kwa ajili ya kuwahudumia wateja. Soko kuu ni duka kubwa la kujihudumia linalouza aina tofautitofauti za vyakula, vinywaji, pamoja na vifaa vya kutumia majumbani.

Mteja amenunua vitu mbalimbali ameviweka kwenye tenga la kubebea kwa ajili ya kuzipeleka kwenye usafiri soko kuu ni duka kubwa la kujihudumia linalouza aina tofauti tofauti za vyakula, vinywaji pamoja na vifaa vya kutumia majumbani.

Wateja wanazunguka ndani ya duka wakitafuta bidhaa, zilizopangiliwa kwenye makabati ya wazi na kuna mwanga wa kutosha. Soko kuu ni duka kubwa la kujihudumia linalouuza aina tofauti tofauti za vyakula, vinywaji pamoja na vifaa vya kutumia majumbani.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa katika soko kuu, zimepangiliwa vizuri na wateja wamesimama wanachagua. Soko kuu ni duka kubwa la kujihudumia linalouza aina tofautitofauti za vyakula, vinywaji, pamoja na vifaa vya kutumia majumbani.

Mteja mwanamke yupo ndani ya soko kuu na anasoma mahali ambapo ameandika mahitaji yake kwa ajili ya kununua ,bidhaa zimepangiliwa vizuri na kuna mwanga wa kutosha ,soko kuu ni duka kubwa la kujihudumia linalo uza aina tofauti tofauti za vyakula ,vinywaji pamoja na vifaa vingine vya kutumia majumbani.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa katika soko kubwa. Baadhi zimepangiliwa kwenye meza, nyingine kwenye makabati ya wazi. Upo mwanga wa kutosha kwa ajili ya kumsaidia mteja kuweza kuona. Soko kuu ni duka kubwa la kujihudumia, linalouza aina tofautitofauti za vyakula, vinywaji pamoja na vifaa vingine vya kutumia nyumbani.

Bidhaa mbalimbali zimepangiliwa kwenye makabati ya wazi ndani ya soko kuu. Wateja wanazunguka kuchagua bidhaa, na upo mwanga wa kutosha wa kuwasaidia kuweza kuziona. Soko kuu ni duka kubwa kwa ajili ya kujihudumia linalouza aina tofautitofauti za vyakula, vinywaji, pamoja na vifaa vya kutumia majumbani.

Bidhaa mbalimbali zilizowekwa kwenye vifungashio tofauti tofauti na kupangiliwa kwenye makabati ya wazi zinauzwa. Soko kuu ni duka kubwa la kujihudumia linalouza aina tofauti tofauti za vyakula, vinywaji pamoja na vifaa vya kutumia majumbani.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa katika soko kuu, zimepangiliwa vizuri kwenye makabati ya wazi na zimehifadhiwa katika aina mbalimbali za vifungashio. Soko kuu ni duka kubwa la kujihudumiwa linalouza aina tofauti tofauti za vyakula, vinywaji pamoja na vifaa vya kutumia majumbani.

Mteja amesimama ndani ya sokoni kuu akiwa anachagua bidhaa, baadhi ameziweka ndani ya kibebeo. Soko kuu ni duka kubwa la kujihudumia linalouza aina za vyakula, vinywaji pamoja na vifaa vya kutumia majumbani.

Bidhaa mbalimbali zimewekwa kwenye vifungashio tofautitofauti na kupangiliwa vizuri dukani kwa ajili ya kuuzwa. Soko kuu ni duka kubwa la kujihudumia, linalouza aina tofautitofauti za vyakula, vinywaji pamoja na vifaa vya kutumia majumbani.